Mkulima kwenye shamba hili anatazama mikungu ya ndizi iliyo kwenye migomba. Huenda mkulima huyu atahitajika kusubiri zaidi kabla ya kuyavuna kwa kuwa ndizi hizi ni changa.

Kwenye shamba ya mkulima, kumepandwa mgomba wa ndizi, yaliyowekwa kwa utaratibu. Mikungu ya ndizi kwenye migomba hii ina rangi ya kijani kibichi. Huenda mkulima huyu atahitajika kusubiri kwa muda kabla ya kuvuna mazao yake.

Mkungu wa ndizi zenye rangi ya kijani kibichi upo kwenye mgomba, huenda wakati wa kuvuna bado haujafika kwa kuwa ndizi hizi bado ni mbichi.

Mikungu ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi imepangwa kwenye shamba. Huenda mkulima amevuna ndizi hizi na yupo tayari kuyapeleka sokoni ndiposa apate kuziuza na kupata mapato yake.

Ndama wawili wenye rangi ya nyeusi na nyeupe wamelala ardhini. Huenda ngombe hawa wametolewa kwenye zizi na wanapata pumziko yao.

Shughuli za upakiaji zinaendele katika soko hili. Mpakiaji mmoja anaubeba mkungu wa ndizi kutoka katika gari lenye rangi ya kijivu na anataka kuuweka chini. Mkungu huu ni mzito na mpakiaji anatumia nguvu mingi.

Mkulima aliyevaa shati yenye rangi ya hudhurungi anapakia maziwa kwenye chombo kilicho na rangi ya kijivu. Huenda mkulima huyu anayauza maziwa kwa mnunuzi aliyekuja kuyachukua kwa pikipiki.

Mkulima anaushika mkungu wa ndizi ulio katika shamba lake. Amefurahi sana kwa kuwa katika msimu huu, atapata mavuno bora ya ndizi kutoka kwenye shamba lake.

Mkulima aliyevaa koti nyeusi akiwa shambani ameshika mkungu wa ndizi ambao uko bado kwenye mgomba. Huenda mkulima huyu anataka kuutoa ndizi ule ili aiuze na kupata faida.

Kwenye shamba la mkulima huyu, ng'ombe wake mweusi amedhoofika kutokana na vidonda ambavyo vilikuwa mwilini mwake. Huenda mkulima huyu atahitajika kumleta daktari, ili amtibu ng'ombe wake.

Shughuli za biashara zimenoga katika kijiji hiki. Wanunuzi wako nje ya duka ya biashara mmoja. Nje ya duka hili, kuna picha ya ng'ombe na maziwa. Huenda mwana biashara huyu huenda anauza maziwa.

Mkulima aliye na shati iliyo na rangi ya machungwa amechutama huku akimkama ngombe wake. Ngombe huyu ana rangi ya hudhurungi na amefungwa kamba mguuni. Huenda mkulima huyu atayauza maziwa na kupata faida.

Kwenye shamba la mkulima huyu, kumepandwa ndizi. Migomba miwili ya ndizi yana rangi ya manjano. Huenda mkulima huyu yupo karibu kuvuna mazao yake.

Mkungu wa ndizi wenye rangi ya kijani kibichi bado ungali kwenye mgomba. Huenda mkulima wa shamba hili atahitaji kusubiri zaidi ili mgomba huu wa ndizi upate kuiva,

Shughuli za biashara zimenoga katika soko hili. Wapo wauzaji na wanunuzi wengi. Bidhaa katika soko hili ni ndizi. Mama aliyevaa kavalia nyekundu ana furaha baada ya kupata mnunuzi wa ndizi zake.

Ng'ombe walio nje ya zizi wana rangi ya nyeusi na nyeupe. Ng'ombe hawa wana afya njema. Ng'ombe hawa vilevile wanakula nyasi yenye rangi ya kijani kibichi.

Mkulima yuko kwenye shamba lake, akikagua mimea yake. Huenda, kuna wadudu kwenye shamba, ambao wanakula mimea wake. Kwa kuwa baadhi ya mimea, imedhoofika.

Mikungu ya ndizi imepangwa kwa utaratibu kwenye shamba la mkulima huyu. Huenda baada ya kupata mavuno yake anapanga kuyapeleka katika soko ili kuyauza na kupata mapato yake.

Migomba ya ndizi imefungwa kwa kamba na kuwekwa juu ya gari yenye rangi nyeupe. Migomba hizi ni mabichi kutokana na rangi ya kijani kibichi. Migomba hii imefungwa kwa kamba ili isidondoke wakati wa usafiri.

Mkulima aliyevaa longi yenye rangi ya samawati ameketi anapomkama ng'ombe wake, ng'ombe huyu amefungwa kamba mguuni wakati wa kukamwa, huenda mkulima huyu atauza maziwa anayoyakama ili kupata mapato.

Mikungu ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi imewekwa kwenye shamba. Huenda mkulima aliyeyavuna anapanga kuyapeleka sokoni ili kuyauza na kupata mapato yake.

Mkulima akiwa kwenye shamba lake anatabasamu kwa kuwa ana imani ya kwamba mimea yake itatoa mazao mazuri. Huenda aliweka mbolea kwenye shamba yake.

Shughuli za ununuzi na uuzaji zinaendelea katika soko hili. Mama mmoja anaukagua mkungu wake wa ndizi huku akiwasubiri wanunuzi waje waununue ndizi.

Vifaa vya kumkama ng'ombe vimewekwa kwenye ng'ombe aliye na rangi nyeusi na nyeupe. Mkulima huenda atayakama maziwa haya na kuyauza kwa soko ili kupata faida.

Mkulima aliyevaa viatu vya shamba anaitazama mkungu wa ndizi katika shamba lake, huenda atahitajika kusubiri zaidi kwa kuwa ndizi zake bado hazijaiza.

Shughuli za biashara zimenoga katika kijiji hiki. Mwanabiashara huyu ameifunga duka lake lenye milango ya kijani kibichi tayari kwa kuwasubiri wateja. Nje ya duka hili kuna picha ya ng'ombe huenda muuzaji huyu anauza maziwa.

Ng'ombe wawili wenye rangi ya hudhurungi na nyeupe , wamelala ardhini, ng'ombe hawa huenda hawapo zizini kwa kuwa mandhari haya ya nyasi yenye rangi ya kijani kibichi.

Kwenye shamba la mkulima huyu pamepandwa mmea aina ya ndizi. Mikungu ya ndizi kwenye migomba ina rangi ya kijani kibichi huenda mkulima huyu atahitajika kusubiri ili ndizi zile zipate kuiva.

Shamba pa mkulima huyu lina mimiea tofauti hurnda mkulima huyu alikeka mbolea kwenye shamaba lake kwa kuwa mimea yake ina afya na inapendeza.

Mkulima aliyevaa shati yenye rangi nyeupe ana bomba mkononi lililo na rangi ya kijani kibichi. Mkulima huyu anamuosha ng'ombe wake mwenye rangi ya nyeupe. Ng'ombe hawa wapo zizini.

Mkulima mwenye viatu nyeupe na kofia nyeupe yupo katika zizi la ng'ombe. Anawapa ng'ombe wake chakula huku akiwa na furaha. Ng'ombe mmoja ni mweupe ilhali wengine ni weusi.

Mwananchi aliyevaa mavazi meusi ana ya mwaga maziwa kwenye mtungi, huenda maziwa haya atayauza kupata faida mkulima huyu anafuraha akiifanya kazi yake.

Shughuli za biashara zimenoga katika soko hili. Wauzaji wameyaweka wazi baadhi ya bidhaa ambazo wanaziuza. Bidhaa hizi ni kama ndizi, machungwa na vitunguu. Ndizi hizi zina rangi ya manjano na rangi ya kijani kibichi.

Mikungu ya ndizi, iliyo na rangi ya kijani kibichi, imepangwa kwa utaratibu kwenye sakafu. Huenda mkulima ameyavuna ndizi hizi ili kuzipeleka sokoni na kuyauza ili kupata faida.

Kwenye zizi hili la ng'ombe kuna ndama wanne wenye hali nzuri ya kiafya. Ndama hawa wana rangi ya nyeusi na nyeupe. Katika zizi hili kuna usafi wa hali ya juu.

Wakulima wawili wenye mavazi ya samawati wapo zizini wakiwakama ngombe. Ngombe hawa wana rangi ya nyeusi na nyeupe. Huenda wakulima hawa watauza maziwa hiyo wapate ili kupokea faida.

Mkulima anafanya ukaguzi wa mazao aliopata kutoka katika shamba lake. Mojawapo ya mahindi aliyovuna ina kasoro, ambayo inamfanya mkulima huyu kutatizika.

Katika shamba la mkulima huyu, kumepandwa ndizi. Huenda mkulima huyu atahitajika kusubiri zaidi, ndiposa ndizi zake zipate kuiva kwa kuwa yangali mabichi na ranginya kijani kibichi.

Nyasi zenye rangi ya kijani kibichi zimeekwa katika umbo la mche mraba na kupangwa katika kivuli, huenda nyasi hizi zitatumika kuwalisha ng'ombe ambao wako zizini.

Mikunga ya ndizi. Zimepangwa kwa utaratibu. Moja baada ya nyingine. Huenda ndizi hizi zimetolewa kwenye shamba. Na mkulima anapanga kuziuza kwenye soko ili kupata mapato.

Kifaa cha kumkama ng'ombe yenye rangi ya kijivu imewekwa kwenye ng'ombe aliye na rangi ya hudhurungi. Ng'ombe huyu yupo zizini. Huenda mkulima atayakama maziwa na kuyauza sokoni ili kupata faida.

Shamba la mkulima limepandwa mmea wa ndizi. Mmea huu umepandwa kwa utaratibu katika shamba lake, huenda wakati wa mavuno bado haujafika.

Kwenye shamba la mkulima huyu pamepandwa mmea aina ya ndizi, mkungu wa ndizi wenye rangi ya kijani kibichi uko kwenye mgomba, huenda mkulima atahitajika kusubiri zaidi ili ndizi hizi zipate kuiva.

Mkulima aliyevaa nguo ya kujikinga yenye rangi ya manjano na kofia ya manjano ana mkoba mgongoni wa kunyunyiza dawa ,dawa hii anaipuliza kwenye ng'ombe mwenye rangi ya nyeusi na nyeupe ,ng'ombe huyu yupo zizini.

Mkulima aliyechutama akiwa amevaa mavazi ya samawati anamkama ng'ombe wake, ng'ombe huyu ana rangi ya nyeusi na nyeupe, huenda mkulima huyu atayauza maziwa aliyopata kutoka kwenye ng'ombe.

Mkulima yuko shambani ambapo amepanda mmea wa mahindi. Huenda ni wakati wa mavuno kwa kuwa ameinua mazao yake aliyopata kutoka kwenye shamba.